Duka linalo uza miraa. Nje kuna baiskeli na pikipiki. Ndani la duka kuna mnunuaji dukani, na kwenye pikipiki kuna mtu.

Shilingi mia tano la taifa ya Kenya .Pichani rais wa kwanza wa jamhuri la Kenya, mzee Jomo Kenyatta anaonekana. Shilingi hii haifanyi tena nchini Kenya.

Yanayo kaa mpya, yanayo kaa kuuzwa dukani. Gari ha, magari haya ni matano na ya kampuni la Mitsubishi. Magari haya yanapatikana nchini Kenya.